Daktari yuko makini sana akiinamisha chupa kwa utaratibu ili aweze kutoa dawa mle ndani kutumia sindano lake alioushika kwa mkono wake wa kulia. Anavuta dawa kwa utaratibu.

Kwenye mtaa wa mabanda, kando mtaa huu kuna mto ambao umefurika kwa maji chafu. Kuna nyumba ambayo yamebomoka na mafuriko haya yanayoendelea. Kwenye mto, kuna mabaki ya nyumba yanaonekana.

Wanawake watu saba ambao wamesimama mbele ya nyumba ambayo imeporomoka. Watu hawa wanaonekana ni wasaidizi ambao wamekuja kusaidia waathiriwa walioangukiwa na nyumba hizi. Wamevaa kofia nyepesi kwenye vichwa vyao kuzuia maumivu ya.

Tanki hili la maji ambalo limewekwa juu ni la rangi nyeupe. Kando ya tanki upande wa kulia na upande wa kushoto, kuna mtu mmoja mtawalia. Mmoja pia yuko kwenye ngazi akipanda akielekea mle juu. Kando ya tanki kuna miti mawili marefu.

Chupa hii ya dawa kwenye mgongo wake kuna maelezo jinsi ya kutumia hiyo dawa na hata maelezo kuhusu ni nini haswa inatibu, jina la dawa pia imebandikwa hapo. Kando ya chupa hayo kuna mikebe mitatu pia la dawa. Mikebe hayo yameandikwa majina ya madawa pia.

Juu ya glass natumai kuna dawa. Chupa hili lina kifuniko nyeupe. Kando ya chupa kuna sindano ambayo imeekwa kando na hata bamba . Kuna maelezo jinsi ya kutumia hiyo dawa kwenye mgongo wa chupa huo.

Mkulima huyu ananyunyuzia mimea zake dawa. Nyuma yake amebeba mitungi kubwa ambayo imebeba dawa ambayo anayotumia kunyunyuzia mimea. Mimea zake zimeota vizuri sana na ziko kwenye foleni taratibu.

Mama huyu aliyevalia mguu wa nyeupe amekaa kwenye cherehani akiendelea kushona barakoa. Kando yake kuna mwingine pia aliyevaa barakoa na pia anaendelea na kazi za kuzipaki barakoa ambazo washashona.

Watu watano ambao wamevalia mavazi meupe, wamejifunika hadi nyusoni mwao, wawili wao wamebeba vibuyu vya kupuliza dawa mgongoni mwao. Wako kwenye gari jeupe na hata pia wanaonekana kuwa na uchovu mno kutokana na kazi.

Kijiji hiki kimejaa maji, na inaweza kuwa imetokana na mvua mkubwa ambayo imekuwa ikinyesha humu. Kuna watu wawili ambao wanajaribu kuvuka maji haya. Wanatumia miti kujisindilia ili wafike salama, bila kusombwa na maji.

Ni kwenye chumba cha daktari cha kuonea wagonjwa. Daktari huyu anaonekana mwenye furaha mno mkononi mwake amebeba kalamu, mbele yake kuna mgonjwa amekaa katika kiti cha wagonjwa. Na mbele ya mgonjwa kuna tarakilishi.

Kwenye mfereji wa maji, mama huyu anateka maji na mtungi mmoja huku mwingine akishika mkononi. kando yake kuna duka la Mpesa lenye nyuma yake kuna mwanaume ambaye amesimama, amevalia barakoa.